Wakulima wakichambua viazi mviringo na kisha kuvitia katika mifuko kwaajili ya kuvipeleka sokoni tayari kwa biashara.

Wakulima wa nyanya walioko shambani wakivuna nyanya zao katima vyomba maalumu, kwa ajili ya kupeleka sokoni ili kuuza.

Kijana akiwa msituni ameshikilia mche mkononi kwa ajili ya kuupanda katika eneo ambalo baadhi ya miti imekwisha kukatwa.

Eneo la msitu lenye uoto wa kisavana likiwa na miti mifupi na minene iliyombalimbali pamoja na nyasi fupi.